Picha hii inaonyesha wanaume watatu, wengine wamevua viatu, wamezibeba kwa mikono yao, ni kama ni wanariadha wa Kenya, ambapo ni kama wamemaliza mashindano na furaha yao inadhihirisha kuwa wameshinda.

Inaonyesha picha ya wanawake wawili, mmoja mhudumu na mhudumiwa. Amekaa na kipakatalishi pale. Kuna kompyuta pale anampatia ushauri, anampatia pale mawaidha. Inakaa wakihojiana pale.

Kwa umbali naona wanawake wanaosherehekea na mpira wamevaa jezi la buluu wakipiga makofi, mwenzake mmoja amevaa jezi nyeupe kwa umbali.

Picha hii inaonyesha wachezaji saba wa timu ya Bandari FC ambao, wanasherekea bao, la mchezaji mwenzao ambapo wamejikusanya baada ya kufunga bao.

Jumba kubwa limejengwa halafu kuna pale gari kubwa pia la mjengo, pia kuna kokoto inaonekana pale na vifaa vya ujenzi vinaonekana pale kwa wingi, ishara kwamba kuna mjengo waendelea.

Picha inaonyesha sherehe rasmi mwanamke aliye katikati amevaa joho nyekundu na nyeusi inaonekana akichukua kiapo au tuba kwenye kinara kwenye chenye nembo ya serikali . Upande wake wa kulia kuna bendera tatu za Kenya kushoto kwake kuna mwanaume aliyevaa suti nyeusi anakulia kwake kuna mwanamke mwingine aliyeva joho.

Picha hii inaonyesha kandanda baina ya timu mbili. Mmoja amevaa jezi nyekundu na mwenzake amevaa jezi nyeupe la posta. Wanamenyana kwenye uwanja, wana mpira mbele yao wanajaribu kukimbiza.

Picha inaonyesha kikamilifu mwanaume mmoja amesimama na mwanamke, ambao wamesimamiana, wakipatiana mkono. Mwanaume amevaa nyekundu, vazi la nyekundu. Mwanamke pia anacheka pale, akiwa amevaa vazi la wanawake.

Picha pale inaonyesha jaji mkuu wa mahakama ya Kenya, akishika Biblia akiapa, pamoja na mwenzake na bendera ya Kenya pia inapaa pale kando.

Picha hii inanionyesha cheti cha kuzaliwa ambapo mwenyewe amezaliwa Embu westkwenye hospitali ya Embu hospital. Ni aina ya mwanamke ambayo imesainiwa na district assistant registrar .

Picha inaonyesha ni kituo cha usajili, ambapo vitambulisho vimefungwa kwenye vibunde vingi na vimewekwa pamoja katika vitita vya vitambulisho. Inaonyesha karibu mia moja kila moja na mikono ya watu wawili.

Picha hii inaonyesha banner iliyoandikwa PNU, kama ni wanasiasa ambao wako kwenye barabara, wameeka banner za chama chao cha PNU.

Picha hii inaonyesha wasajili wa kitambulisho ambapo wahudumu wawili na mteja mmoja ambao wameshika kitambulisho, wameshika kitambulisho wote wawili, wamevaa barakoa wote. Picha inaonyesha mtu mmoja aliye nyuma amevaa kofia kwa mbali.

Vile tunavyoona ni chumba cha usajili kwa vyeti vya kuzaliwa. Mwanamke na mwanaume mmoja wamekaa pale wanaohudumia watu vyeti.

Picha inaonyesha kandanda inayochezwa baina ya timu mbili, kati ya waliovaa sare nyeusi na mwingine amevaa kaptura ya rangi ya samawati wanashangilia nikama mmoja amefunga bao nyingine.